Hiki ni kituo cha umeme cha Isinya Sub station kituo hiki husaidia kueneza umeme katika kijiji cha Isinya na vitongoji duni vyake. Kijiji hiki husaidia sana maanake huleta mwangaza kwa kijiji hiki.

Hiki ni kituo cha umeme. Kituo hiki kina waya nyingi ambayo husambaza umeme sehemu tofauti tofauti. Chini ya kituo hiki, tunaona nyasi ya aina rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kituo cha umeme, kinachosambaza umeme sehemu mbalimbali. Chini ya kituo hiki, tunamuona twiga mwenye shingo ya kupendeza refu. Pia mazingira ya kituo cha umeme hichi, kuna nyasi nzuri za kijani kibichi.

Huu ni waya wa mtandao ambao umeegezwa kwenye kikingi cha umeme. Waya wa mtandao huu husaidia kueneza mtandao ili kufanyisha urahisi kwa watu wanaofanya kazi mbali mbali za mtandao.

Huyu ni mnyama, anayejulikana kama kifaru, kifaru hupatikana kwa wanyama pori na mwonekano wake huwa wa kipekee, kwa sababu yeye huwa na pembe moja, vifaru huula vitu kama, nyasi, matawi ya miti na matunda.

Kabila hili la watu ni Wamaasai. Wamaasai hawa hujulikana sana sana kwa kusaidia mazingira na kuhifadhi ushughulikaji wa rasilimali. Pia hueneza utamaduni kwa watalii wanaokuja kutembelea nchi yetu.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama twiga. Mnyama huyu ana madoa doa ya kupendeza, rangi ya kahawia na nyeupe. Pia huwa na shingo refu. Hukula matawi na hupatikana kwa wanyama pori.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama duma. Duma huwa na madodoa ya kupendeza pia uko na miguu mirefu na mkia mrefu kichwa chake huwa cha duara na huwinda wanyama tofauti tofauti kama vile swara.

Hili ni jumba kuu jijini Nairobi linalojulikana kama Kenya National Archives . Nje ya jumba hili wapita njia huwa wengi sana; wakingojeana maanake huwa jumba linalojulikana kwa sana. Nje ya jumba hili pia kuna sanamu ya rais wetu wa kwanza, anayejulikana kama Jomo Kenyatta.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama kifaru. Kifaru huyu anaonekana akiwa kwa hali mbaya ya kufadhaika. Ako na makasi maskioni mwake, na pia damu shingoni mwake, na amefunikwa shuka mdomoni mwake. Pia walinzi wa wanyama, wanajaribu kukimbia na kuhepa mnyama huyu.

Hili ni jumba kuu jijini NAIROBI linalojulikana kama KICC. Jumba hili huwa jumba refu sana kwenye nchi yetu ya Kenya. Kando ya jumba hili kuna bendera za nchi tofauti tofauti.

Hawa ni ndege wanajulikana kama mboni. Ndege hawa huwa wa kupendeza, wenye shingo na miguu mirefu na manyoa yao ya rangi ya nyeupe na nyeusi.

Huyu ni mjusi kafiri. Mjusi kafiri hupenda kupanda kwa ukuta na miamba. Pia yeye sana sana huonekana mchana, rangi yake ya mwili huwa rangi tofauti tofauti.

Huyu ni kifaru anayekimbia na amedungwa sindano ya kumtuliza huku mlinzi wa wanyama akikimbia nyuma yake kama ameshikilia blanketi.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama swara, swara huwa na pembe refu na pia ako kichakani akikimbia kwa mwendo wa kasi ili kuzuia kuwindwa na wanyama wengine mbalimbali.

Hawa ni wachezaji wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Wachezaji hawa huwa wa kitamaduni wanaocheza nyimbo za kitamaduni na za kupendeza. Nguo walizovaa zinamwiga chui, kweli wanapendeza.

Hii ni miamba, iliyoko na maporomoko ya maji. Miamba haya, yapo katikati ya msitu, na pia mazingira yake, yana miti ya kupendeza. Maji haya hutiririka mtoni, kweli mandhari yake, ni ya kupendeza.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama kifaru. Mnyama huyu ni wa rangi ya kahawia na huwa na pembe mbili na hupatikana kwa wanyamapori.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Mtoto anaokota mapipa kwenye baa hili la takataka. Pia kuna mwanaume aliyekaa chini na mmoja anayeangalia pande ya kando. Mazingira haya kweli ni machafu.

Hawa ni wanyama wanaojulikana kama twiga. Wanyama hawa huishi kwa wanyama pori na rangi yao huwa ya kupendeza ya kahawia na nyeupe. Twiga huwa na shingo refu na pia hutembea kwa vikundi.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama pundamilia. Munyama huyu hupatikana kwa wanyama pori na pia huwa na miviringo ya rangi ya nyeupe na nyeusi ya kupendeza mno.

Hawa ni wanasarakasi, wanasarakasi hawa kazi yao huwa kuburudisha wageni kwa njia tofauti tofauti. Pia wanapendeza, wamevaa nguo za kufanana za rangi ya nyeupe na nyekundu. Nyuma ya wanasarakasi hawa ni wapigaji vyombo aina ya ngoma.

Huyu ni msichana na mbwa wake wakiwa kwenye mandhari, wametandika shuka la masai na kikapu cha mandhari na msichana huyu ameshikilia gilasi ya divai.

Haya ni mazingira duni yanayofurika maji sana, sana kukinyesha. Kando ya mafuriko haya, ni manyumba ya watu wanaoishi. Pia tunaona takataka kwa ukuta za nyumba hizi. Kando yake ni mtu aliyekaa chini anakaa yupo mawazoni sana.

Huyu ni ndege anayejulikana kama mbuni. Ndege huyu hupendeza sana, huwa na manyoya meusi na shingo refu. Ndege huyu anataga mayai; na huwa hutaga mayai mengi sana.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama duma. Mnyama huyu huwa na mdoadoa ya kupendeza na pia hupatikana kwa wanyama pori. Amefungua mdomo wake kana kwamba anataka kuwinda.

Huyu ni mwanafunzi, na mtaalamu wa miti. Wanaonekana kupanda mti, ilikusaidia mazingira yetu. Upandaji wa miti huwa na faida nyingi kama, kupea watu kivuli na pia husaidia mvua kunyesha.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Tunaye twiga aliye na shingo refu na mwili wake kuwa na madoadoa yakupendeza. Pia twiga huyu ametoa ulimi nje.

Hawa ni wanaume waliobeba mabati, wanaonekana kubeba mabati haya ili kuokoa ubomolewaji wa nyumba zao. Chini pia kuna mbao nyingi zilizotapakaa kila mahali.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama nyati. Nyati hupatikana kwa wanyama pori na yeye huwa na pembe refu, hufanana na ng'ombe, huwa na mdomo mkubwa na hula nyasi.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama tembo. Tembo huwa na rangi ya kupendeza ya kahawa na anaonekana akijirushia mchanga akitumia mkonga wake, kando ya mnyama huyu ni mshauri wa wanyama aliyevaa koti lake la kijani kibichi.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama simba. Simba huwa na rangi ya kahawia na huishi kwa wanyama pori. Mnyama huyu hujulikana kuwa mnyama mkali sana porini.

Hawa ni washambuliaji wa uhuru aina ya sanamu walioekwa katikati ya jiji. Washambuliaji hawa ni watu wa maana sana kwa sababu walitusaidia kupigania uhuru nchini. Pia wanaonekana wamebeba vitu tofauti tofauti kama vile bunduki na mishale.

Hiki ni kikundi cha wachezaji wa kitamaduni. Wanaonekana wameshikilia ngoma zao na kuvaa nguo zao zilizopendeza za makonge na ngozi ya ng'ombe. Watu hawa wa tamaduni huburudisha wageni kutoka sehemu tofauti tofauti.

Huyu ni ndege aina ya tai. Ndege huyu amesimama kwenye tawi la mti na anaangalia chini kana kwamba apo mawindoni. Ndege huyu huwinda kwa vitu kama samaki na ndege wadogo wenzake.

Hawa ni wanyama wanaojulikana kama swara. Swara hupendeza na huwa rangi ya nyeupe, nyeusi na kahawia. Pia huwa na pembe ndefu na pia hukimbia kwa mbio wa kasi sana.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama tembo. Tembo huwa na rangi ya kahawia na anafurahi kupewa maziwa na mlinzi wake aliyevalia sare yake ya kijani kibichi.

Hawa ni mashujaa waliopigania uhuru inchini Kenya. Mashujaa Hawa wamechongwa kwa mfano wa sanamu na pia wameashikilia kikapu. Mmoja wa maahujaa hawa amebeba bunduki kwenye mkono wake.

Huyu ni ndege anayependeza sana anajulikana kama kwarara mweupe. Ndege huyu huwa na miguu na mdomo mrefu. Pia ndege huyu huacha kiota chake wakati jua linachomoza ili kwenda mawindoni.

Hii ni barabara kuu ambayo magari hupitia. Chini ya barabara hii ni daraja ambalo maji yaliyo machafu ama maji ya mvua hupitia chini.

Haya ni magari ya usafiri wa uma yaliyo egezwa kando ya barabara, kando ni conductor alishikilia bango linalo onyesha magari haya yanakokwenda na pia nauli ambalo abiria wanafaa kupila.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Kando ya gari hili ni bango lililoandikwa sehemu mbalimbali gari hili linaenda. Ndani ya gari kuna abiria walioketi chini, na nje ni kondakta anayeita abiria waingie kwenye gari hili. Pia kuna wapita njia.

Hili ni aina la gari la usafiri wa umma, lililowekwa mahali pa kuegesha magari. Gari hili la usafiri hubeba abiria na kuwalipisha fedha kulingana na sehemu wanakokwenda. Kuna wapita njia pia wanaopita kwenda sehemu zao mbalimbali.

Hili ni gari la umma ambalo linaonekana kwenda sehemu la Kiria ini Othaya. Gari hili husaidia kubeba abiria na kuwalipisha hela kidogo ili kuwapeleka wanakokwenda.

Huu ni usafiri wa umma. Gari hili la usafiri wa umma, linaonekana kwenda sehemu ya Maimahiu, Longonot. Pia ni ya kampuni ya Narok Line. Nje ya gari hili, kuna abiria wawili ambao wanashawishwa na makanga kuingia ndani ya gari hili.

Hawa ni makondukta wawili. Mmoja aliyeshikilia bango linaloonyesha sehemu gari litakalo kuendea Hurlingham, Chaka Place, Yaya, Valley Arcade, Amboseli, Kawangware. Wanaonekana kuita abiria ili waweza kupanda gari lao.

Haya ni magari ya usafiri wa umma ya kampuni ya City Shuttle. kando ya magari haya ni wapita njia na pia kuna kondakta aliyeshika bango lililo andikwa shilingi hamsini anajaribu kushawishi abiria waingie kwenye gari hili.

Hili ni gari la usafiri wa uma, kando lake ni bango linalo onyesha sehemu tofauti gari hili linaenda kama vile githurai kahawa, china square na bypass. Kando ni pikipiki iliyoegeshwa na wanapita njia wanaopita.

Haya ni magari ya usafiri wa umma. Magari haya yanaelekea sehemu tofauti tofauti, kuna moja linaloenda Nakuru na lingine Karatina. Yameegeshwa kando ili abiria waweze kupanda. Na wapita njia wanapita wakienda shughuli zao.

Hili ni gari la usafiri wa umma, ya rangi ya nyeupe na buluu. Kondakta anajaribu kushawishi abiria waingie ndani na pia kuna wapita njia wanaopita kuenda shuguli zao.

Hili ni gari la usafiri wa uma linaloenda sehemu ya Ruiru, Kimbo, Kenyatta Road na Juja. Mbele ya gari hili kuna mwanaume aliyebeba gunia la vitu na pia kuna mabegi yaliyotandazwa chini la wafanyi biashara.

Hili ni basi la uma. Basi hili ni aina la basi la umeme. Basi hili hubeba abiria kutoka sehemu moja mpaka ingine. Pia lina bango kando la basi ambalo husaidia kueleza mahali linakaoenda na linako shukia.

Hili ni gari la aina ya usafiri wa umma, kando kuna wanabiashara wanaopanga mali yao ili waweze kuuza, kuna wapita njia pia na kikingi, kilichowekwa mabango, ambacho, kinaelezea, mahali tofauti tofauti, gari hili linaenda.

Hili ni aina la basi la umeme, la usafiri wa umma, basi hili, husaidia sana abiria, maanake ni la umeme, huenda kwa sehemu moja mpaka ingine, basi hili linajulikana kama, citi hopa .

Hili ni gari la usafiri wa umma linaloelekea Tasia na Fedha na sehemu zingine mbalimbali. Kando ni kondakta aliyeegemea kwenye kikingi na pia wapita njia wanaopita wakienda shughuli zao.

Hili ni gari la usafiri wa umma la Metro Trans, lenye rangi ya bluu, nyekundu na jivu. Kando ni conductor aliyeshikilia bango lililoonyesha bei na sehemu gari hili linaenda, pia kuna wapita njia wanapita.

Hili ni gari la usafiri wa uma, linalojulikana kama KBS. Gari hili ni la rangi ya buluu. Pia huenda sehemu tofauti tofauti. Nauli ya kwenda ni shilingi hamsini. Tunaona pia wapita njia wakipita na kondakta akijaribu kushawishi abiria waingie ndani ya basi hili.

Hili ni gari la usafiri wa umma linaloelekea Ruiru, Juja, Thika, Makongeni na ni la kampuni ya MSL Sacco. Kando ya gari hili tunamwona kondakta akijaribu kuwaambia abiria wajaze gari hili.

Haya ni magari ya usafiri wa umma ambayo yamekwama kwa trafiki. Polisi huyu wa trafiki, anajaribu kuelekeza msukumo wa magari haya ili yaweze kusonga.

Hii ni Barbara kuu. Kando ya Barbara hii, kuna magari ya usafiri wa uma ambayayo yameegeshwa kando ili kusaidiwa abiria kupanda na kuwawezesha kuenda sehemu tofauti tofauti. Pia, Barbara hii hutumika kwa magari kupitia.

Hili ni gari la usafiri wa umma lilaloenda "Kiria-ini Othaya." Gari hili limeegeshwa hapa kando, ili kusaidia abiria kupanda na pia kuna wapita njia wanaopita kuenda sehemu zao mbalimbali.

Haya ni magari ya usafiri wa uma ya kampuni ya Metro Trans. Magari haya yamesimama kwa trafiki na pia kuna polisi wa trafiki anayesaidia trafiki isonge.

Hili ni gari la uma ambalo linaendeshwa kwenye barabara kuu. Barabara hii imegawanywa mara mbili na pia mbele tunaona kibao cha matangazo.

Hili ni gari la usafiri wa umma linalojulikana kama City Hoppa. Kando, kuna kondakta aliyeshikilia bango linaloonyesha sehemu gari hili linaenda na pia bei ambayo inatozwa.

Hili ni gari la usafiri wa umma, gari hili linaenda Nakuru. Limefungiliwa mizigo juu na abiria pia wamebeba mizigo yao wakitaka kuingia kwenye gari hili. Pia kando kuna wapita njia na duka za biashara.

Hili ni barabara kuu. Kwenye barabara hili, kuna msongamano wa magari. Kando ya barabara, tunawaona wapita njia wanaojaribu kuvuka barabara, kwenda ule upande mwingine.

Hili ni basi la usafiri wa uma. Basi hili huelekea na kubeba abiria kutoka sehemu moja kwenda ingine. Nje ya basi kuna makanga anayeshawishi watu kuingia ndani ya basi. Pia kuna wapita njia wanaopita wakienda sehemu zao mbali mbali.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Nje ya gari hili ni kondakta aliyevalia sare yake huku ameshikilia bango, linaloonyesha sehemu gari hili linaenda na pia hela ambayo abiria anafaa kulipa.

Haya ni magari ya usafiri wa umma ambayo yameegezwa mahali ili kusaidia abiria kupanda. Kuna kondakta aliyeshikilia bango ili kuonyesha mahali na sehemu ambayo gari hii inaenda. Kuna wapita njia na pia wanabiashara.

Basi hili ni aina la basi la uma lililo na rangi ya bluu na ni la kampuni ya Metro Trans. Basi hili husaidia kubeba watu kutoka sehemu fulani kwenda ingine tofauti tofauti.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Nje ni kondakta aliyeshikilia bango linaloonyesha sehemu gari hili linaenda, huku akiita abiria waingie ndani ya gari hili.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Nje ni kondakta aliyeshikilia bango linaloonysha gari hili linakokwenda na pia nauli ambao abiria wanafaa kulipa.

Haya ni magari ya usafiri wa umma. Gari moja, lina kibao ambalo limeandikwa Nakuru, kumaanisha hilo ndio sehemu gari hili linaenda. Ndani, kuna abiria waliokaa, na kando ya gari hili, kuna wapita njia na mzee aliyeketi, kwenye mkokoteni.

Hii ni barabara kuu ambalo magari ya usafiri wa umma hupita kwa barabara hii. Barabara hii pia huwa na daraja yenye kivuli; ili kusidia wapita njia kuvuka barabara hii.

Hili ni gari la usafiri wa uma. Gari hili linaelekea sehemu ya Kiriaini Othaya. Pia kando ya gari hili ni wapita njia na wanabiashara wanaoendelea na shughuli zao.

Hili ni jukwaa la wapita njia. Pia kwenye jukwaa hili, magari ya usafiri wa umma husimama ili kuweza kupandisha ama kushukisha abiria wanakokwenda.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Gari hili, ni la rangi ya machungwa. Ndani ya gari hili, kuna abiria walioketi, na pia nje kuna bango kubwa lililoandikwa sehemu, ambalo gari hili linaenda. Nje ni wapita njia wanaoenda shughuli zao.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Kwenye bango gari hili linaelekea Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Kilifi. Kando ni maduka ya biashara.

Hili ni gari la usafiri wa umma linaloelekea Narok. Juu ya gari hili ni mizigo yaliyofungwa vizuri. Ndani kuna abiria na kondakta nje ya mlango, pia kuna mchuuzi anayeuza bidhaa zake.

Hapa ni jukwaa kwa magari ya usafiri wa umma ya kampuni tofauti kama vile Likana sacco inayoendea Nakuru, Meru Mekina inayoenda Chuka, Chongoria na Keria. Abiria huja hapa ili kupanda magari haya kuwapeleka sehemu tofauti tofauti.

Gari hili ni la usafiri wa umma aina ya matatu. Linaenda sehemu mbalimbali kama Kabuta, Gakindu, Muthinga na pia Nyeri. Sahani ya nambari yake ni KCE 286V .

Hili ni gari la usafiri wa umma. Mbele ya gari hili, ni bango linalo onyesha sehemu gari hili linaenda. Kuna abiri wanaoingia ndani ya gari hili na pia wapita njia wanaopita wakienda shughuli zao.

Haya ni mabasi ya usafiri wa umma, basi moja linajulikana kama TALISMAN, kuna pia mwanamke mmoja aliyeshikilia bango lililoandikwa sehemu tofauti ambalo basi hizi zinaenda, pia wapita njia wanapita kuenda shughuli zao mbalimbali.

Hili ni gari la usafiri wa umma la kampuni ya metro trans. Kando ni kondakta aliyeshikilia bango linaloonyesha mahali gari hili linaenda. Pia kuna wapita njia wanaopita.

Hili ni gari la usafiri wa uma linalo enda Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Malindi. Kando ya gari hlli ni biashara zilizowekwa tofauti tofauti na pia kuna wapita njia wanaopita kwenda shughuli zao.

Hili ni jukwaa la magari ya umma kusimama, kwenye jukwaa hili, tunaona mtu aliyeshikilia kibango, kilichoandikwa mahali, mbalimbali, kama vile Prestige, Adams, Posta, Junction, Corner, Wanyee, Satelitte na Kabiria , hili ni kuonyesha kwamba magari haya, haya ndio mahali yanafaa kuenda.

Huu ni mfereji wa maji, ambao unamwaga maji ndani ya karo. Kando ya mfereji huo, tunaona kikombe cha kioo kilichokuwa na maji na pia maua iliyo ndani yake.

Hili ni tanki la maji lililowekwa juu ya paa ya nyuma. Tanki hili huweka akiba ya maji ili kusaida ukosefu wa maji katika nyumba.